Soko la ndizi wamama wamependa kununua ndizi katika soko huu. Ni soko ambaye kuna wauzaji wengi na sana sana wanauza ndizi hapa. Mimi ningependa kununua ndizi ambaye ni hii ndizi ndogo ndogo inakuwanga tamu sana ukiitumia kila siku.

Mkulima hodari ni yule ambaye anatii maanani. Anakuwa na ujuzi wa kujua penye joto ipo, ama vitu mbalimbali katika shamba lake. Hapa tunaeza kuona mkulima wa ndizi. Ana ndizi nyingi na anajaribu kuzitengeneza.

Maziwa ikiharibika, wengi wetu hawamwagi maziwa ambaye yameharibika. Mimi ni maziwa ikiharibika naimwaga kwa mboga ya kienyeji. Nilifunzwa hivyo na mama yangu kuwa maziwa ambaye yameganda sio eti imeharibika. Unaweka kwa kienyeji mboga na itakuwa tamu sana.

Hii ni soko ambaye linauzwa ama wanauza matunda aina mbalimbali. Sokoni hapa laeza kuyaona kuna ndizi zile zimeiva na pia ambaye haijaiva, ambaye yanaweza pikwa na tunaeza kuyaona pia matunda ya aina mbalimbali hapa.

Nchini mwa Uganda ndio inakuanga na soko kubwa aina hii. Soko kubwa aina hii ni soko ambayo, inauza ndizi aina mbalimbali. Zingine zinaletwa huku nchini humu nchini Kenya na zingine pia zinapelekwa sehemu mbalimbali. Soko kubwa aina kama hii, haipatikani huku kwetu Kenya.

Hapa ni shamba ya ndizi. Shambani huku kuna ndizi kubwa kubwa ambaye inaonekana kuwa zimepangwa kwa laini . Ndizi hizi pia ziko na migomba ambaye zimekomaa sana.

Kuna aina mbalimbali ya magonjwa ambayo ng'ombe pia anaeza pata. Ng'ombe huu ako na ugonjwa amegonjeka na pia tunaeza ona mwili yake ama ngozi yake sio laini ziko na madoadoa, kumaanisha ni mgonjwa.

Mimi ni mkulima wa ndizi. Niko na shamba kubwa yenye nimelima ndizi na niko na ndizi mingi sana. Nangojea itakapokuwa wakati wa kuzitoa nitazipeleka soni ili niziuze.

Soko la ndizi ni soko ambaye ni kubwa sana humu nchini. Shamba la ndizi vile vile ni shamba ambayo linaeza kutupatia manufaa kubwa, maanake shamba kama hili ni shamba ambaye ina faida sana humu nchini.

Hapa tuko na kijana barubaru ambaye ana ako na ng'ombe yake ya maziwa, anajaribu kukamua maziwa na kuweka katika kitu yake ya maziwa, anafanya kazi mzuri sana maanake naona anapata maziwa mingi na ataweza kuyauza pale sokoni.

Mimea mbalimbali sana sana kama mimea ya mahindi, hukuanga na madudu ambaye zinakula matawi zao. Ukiwa wewe ama kama wewe ni mkulima, lazima ujue aina za madudu ambayo hukula matawi za mmea mbalimbali, kwa vile utajikinga na madawa.

Ukulima ni kitu muhimu sana. Ukulima ya ng’ombe ni kitu ambayo watu wanaitegemea. Wakulima wanaifanya sana. Ukiuza maziwa yako, utapata pesa mingi ukipeleka sokoni.

Hii ni ng'ombe ambayo inakamuliwa. Mkulima anatumia vifaa ya kisasa ama vitu za kisasa. Anatumia kiteknolojia ya kukamua maziwa. Akona ng'ombe mingi ndio maana anajaribu kutumia vifaa za kisasa ya kufanya nini ya kukamua maziwa.

Ndizi ambayo haijakomaa. Hii ni ndizi ambayo haijakuwa wakati wake wa kutolewa katika mgomba wake. Ni ndizi ambaye haifai kupikwa ama kuliwa hivyo venye iko.